Ndizi iliyokoma ipo sokoni ambapo wakulima wanawauzia wanunuzi ili waweze kupata faida ya ukulima yao.

Ng'ombe mmoja mwenye rangi nyeusi-nyekundu, anakula chakula kwenye zizi. Zizi hilo limetumia mti kujenga ukuta na pia katumia mti na mabati kuweza kujenga paa.

Mwanaume amechuchumaa kando ya ng'ombe, akiwa pahali pa kukamua ng'ombe. Ameshikilia chombo cha maziwa, ambapo anakamua ng'ombe na kuivutia ndani ya hicho chombo.